Anga ya rangi ya samawati iko shwari ufuoni mwa bahari, kuna miwani imepangwa kwenye nguo flani, kofia nyeupe na zingine za makuti.

Mtu ameketi kwenye kiti cha rangi ya kijani, amevaa shati refu, kofia kichwani, ameegemea ukuta. Nyuma yake kuna magari yaliyoegeshwa kushoto na kulia.

Ni usiku. Gari hili kubwa la kubebea mizigo lenye rangi nyeupe kwenye kichwa limewasha mataa yake. Nyuma kuna container ya rangi nyekundu.

Kuna watu wengi ufuoni, wengine wanatembea kuelekea mbele na kuna wale wanarudi nyuma. Watu wawili wako kwenye maji.

Ufuoni mwa bahari, mashua zimevutwa hadi kwenye mchanga, maji yanaonekana sehemu ya kulia, kushoto kuna miti ya kijani mirefu na vibanda vya makuti.

Tukutuku iko barabarani na kioo kinaonekana. Sehemu ya kushoto kuna barabara iliyo na vidimbwi vichache vya maji. Kuna nyasi za kijani na miti mingi.

Vitanga vya kando vya ufuo wa bahari, kimoja kina godoro ya rangi ya samawati, vingine havina kabisaa. Kando kuna msitu wa kijani na bahari sehemu ya kushoto.

Wachezaji wanakabiliana katika mpira wa vikapu, mmoja amenyoosha mkono wake wa kulia juu. Ana sare nyeupe yenye mstari wa bluu, wa pili yake ni ya kijani kibichi.

Bahari iliyo na rangi ya samawati huku kukiwa na mstari mweupe mahali maji yanakutana na ufuo. Kuna mchanga uko pale na sehemu ya kushoto iko na mimea.

Chumba cha kujisaidia kina choo ya kuketi iliyo nyeupe na sehemu ya chini kuta zake ni nyeupe kuna taa inaonekana na dirisha kulia.

Jumba kubwa lenye aina kadhaa ya miuondo iko juu na imefungwa nyaya za stima ikona madirisha, lango moja mkubwa na sehemu iliyo na dirisha.

Wachezaji wa mpira waliovalia sare nyeupe na kaptula, soksi pia, zina maandishi mekundu, "KDF", wamesimama wakiwa wameshikilia mikono mbele.

Mabango mawili moja lina maandishi meupe na lenyewe ni leusi, lile lingine limeandikwa kwa rangi nyeusi na lenyewe ni leupe. Kuna mashua hapa kando.

Jumba refu, jeupe ni lenye paa liko sehemu ya kushoto, kuna miavuli iliyoshushwa. Tunaona miti iliyokauka na ile ya kijani.

Ufuo wa bahari ulio na takataka chache zilizojipanga kama matawi zinaelekea kwenye miti ya minazi na mingine tofauti na hio. Upande wa kulia kuna bahari ya maji.

Watu wengi wamejaa huku wamevalia kofia ya samawati na mashati ya rangi sawia. Wameinua mikono juu na wengine wanatabasamu.

Gari kubwa, lenye kubeba shehena mzito, lina magurudumu mengi meusi upande wa mbele na mengine nyuma. Linaelekea sehemu ingine.

Jengo refu jeupe lenye madirisha mawili na paa la makuti, liko karibu na barabara na nyasi zilizo za kijani na mawe.

Nyumba iliyoezekwa makuti juu na ukuta wa rangi nyeupe, umezungukwa na ua na kuna mti wa stima.

Anga yenye rangi ya samawati na mawingu yaliyo meupe yako juu ya bahari iliyo na feri mbili zinazoelea juu ya maji.

Vinyago vya mnyama kama ndovu vinaonekana vimesimama juu, huku kuna miti kadhaa. Kule nyuma kuna sehemu za rangi ya kijivu na nyeupe.

Ni usiku. Ingawa magari yameegeshwa kando ya jumba lililowashwa taa kadhaa, kuna mlingoti mrefu wa stima unawaka, kutokana na kumulika kwa kifaa chake.

Kina dada wamevalia nguo zenye rangi ya kijani na zingine nyeupe, kuna maandishi "TUZO" kwa mmojawapo na "Gormahia" kwa ile tawadia. Wote wanatembea huku wengine wakitazama.

Mtu aliye kwenye mchanga wa ufuo wa bahari, amevalia viatu, mkononi kuna mkwaju. Nguo ya shuka ya rangi nyekundu na ya blue shingoni ana shanga.

Watu waliovalia sare na soksi za rangi ya samawati, wengine juu wamewekelea ya kijani, wanakimbia kwa pamoja kutoka kulia wakienda kushoto. Nyuma yao kuna goli lililo na neti.

Watu waliovalia sare za rangi za samawati na soksi vilevile, ila mmoja zake ni nyeusi viatu ni vya njano, wamesimama juu ya nyasi.

Ukutani kuna maandishi yaliyobandikwa, ya kwanza ikiwa ya Kiarabu yenye maandishi meusi na karatasi nyeupe, ya pili ina rangi kama dhahabu.

Ni usiku, kuna taa kubwa iliyosimama sehemu ya kushoto, magari yanayotembea yakiwa yamewasha taa kuelekea kushoto, na majumba marefu upande wa kulia.

Dau hili, lililo na sehemu ya kulia, kushoto na kati. Moja ni pana ingine ni fupi, imepakwa rangi nyeupe na rangi ya samawati. Na iko juu ya mchanga.

Vyungu viwili viko juu ya moto vina rangi nyeusi, kando kuna sahani nyeupe, vijiko vya fedha juu ya meza.

Nanga kubwa imeekelewa kuegemea ukuta ulio chakaa rangi yake. Kuna kivuli chake hapo kando. Nyasi pia zinaonekana zimemea.

Kivuli kimeelekea kwa gari kubwa lenye rangi ya samawati na maandishi meupe, lililo kwenye barabara, na mengine mengi huko nyuma yake.

Barabara iliyo chini imejaa magari yaliyoegeshwa kushoto na kulia. Kuna mti wa rangi ya kijani. Majengo mengi marefu yako.

Watu wameketi wengine wamesimama. Walio chini wamevaa kofia kichwani mmojawapo ikiwa nyeupe na ingine ya kijani kibichi. Mwengine amesimama.

Nembo iko kwenye picha hii imeandikwa, March Holy . Kuna mtu upande wa kulia amevalia shati jeupe, ni mweupe anatabasamu. Kushoto kuna glasi iliyo na kinywaji fulani.

Abiria wanaonekana kufika, wengine wanatembea kuna wale wenye mabegi mkononi, ndege nyeupe imesimama Iko na sehemu ya nyuma nyekundu.

Watu wanatembea kuelekea sehemu iliyo na jumba kubwa la paa refu na pana. Kuna miti ya kijani kibichi juu yake, na bango lililoandikwa, "Lamu".

Mtu aliyevalia shati la rangi ya samawati na kaptura nyeupe huku akitazama sehemu ya chini ako kwenye lango lililoandikwa, "Lamu Museum."

Gari la moshi lenye kichwa kilicho na rangi nyekundu nyeupe na mistari mekundu na ule wa rangi ya dhahabu liko kwenye reli na kuna sehemu mbili za hapo kando

Sanamu za watu zinaonekana. Zile za kike zina wanawake waliobeba vitu vichwani, vyenye rangi ya dhahabu. Kulia kuna wanaume walioketi chini. Mfalme anaonekana.

Mabango mawili, makubwa, meupe, yenye maandishi meusi. Moja liko kushoto, lingine kulia. Lile la kwanza limezungukwa na maua ya rangi tofauti na majani.

Maandishi meusi kwenye ukuta mweupe. Chini yake kuna dirisha la vioo, likona sehemu ya bluu. Kushoto, kuna mlango uko wazi.

Feri ndefu yenye rangi ya samawati umefika kwenye ukingo. Watu wanateremka kutoka ndani wakielekea nje. Iko inaelea kwenye bahari na mnara mrefu unaonekana kule nyuma.

Gari lililo na nembo ya Mercedes, lililo kubwa la kubebea mizigo, lina kichwa cheupe. Limeandikwa maandishi ya rangi ya samawati "Simpet". Shehena iko nyuma.

Watu wamesimama, wamevalia kofia za rangi ya chungwa, mwingine yake ni nyeupe ya mviringo. Mtu mmoja aliyevalia tai ya samawati anaongea.

Jumba lililojengwa kwa mawe yaliyoshikanishwa pamoja, liko na milango miwili inakaa mviringo. Sehemu ya kulia kuna mtu mwenye shati jeupe anaingia.

Mtu ako juu ya lori akifunga zulia na huku gari hilo limesimama likiwa na mwanaume mwingine aliye chini na kofia kichwani.

Bahari Iko shwari, tunaona dau linapita kutoka kushoto likielekea kulia na ni la rangi jeupe kule mwisho kabisa tunaona majengo na pia miti isiyoonekana vizuri kabisa.

Gari la rangi ya fedha, linapita mbele ya jengo refu zenye ghorofa. Liko na bendera juu, kando yake kuna miti pia upande ule wa kulia.

Mtu ameketi amekunja miguu yake. Ako kwenye kiti. Nyuma yake kuna zulia jeupe. Kushoto na kulia kuna vitu vilivyotengenezwa kwa rangi na ndani kuna mimea ya kijani.

Gari la rangi ya kijani kibichi na maandishi ya zambarau lenye magurudumu mawili nyuma na lingine mbele, limesimama.

Boti ndogo imeketi juu ya mchanga kando kando ya mabango mawili yenye maandishi meupe na sehemu yake nyeusi ila ile nyingine ni nyeupe.

Mtu ameketi. Mikono imeshikanishwa kuelekea mbele. Amevaa bangili mkono wa kushoto na wa kulia na zote ni mbili na ako karibu na mwingine.

Ua jeupe lenye mbele iliyo na maua fulani ya kijani, liko karibu na jengo lenye paa la makuti iliyokaribiana na minazi.

Nyasi fupi zimetapakaa maeneo yote. Kuna mti mfupi wenye rangi ya kijani upande wa kushoto. Kulia, kuna jengo refu lenye rangi nyeupe.

Bendera ya Kenya iko mbele nyuma na katikati. Miongoni mwa watu alioketi huku wengine wamenyosha mikono yao juu sana.

Gari jeupe linakuja kutoka huko mbele kwenye barabara nyeusi yenye mstari katikati. Kushoto kuna vikingi vya stima, miti ya kijani, kulia kuna chumba.

Mwanamke aliyejifunga kilemba kichwani. Ako kando ya bango lililoandikwa, Kite Surf Inn. Katika ufuo wa bahari mbele kuna watu.

Mtu wa asili ya kike anaongea huku mikono yake ameishika mbele, amevalia saa mkono wa kushoto, miwani ipo usoni microphoni mbele yake na nyuma, kuna bendera ya Kenya.

Ferry mbili ambazo zimeambatana sako kwa bako zikiwa zimebeba shehena ya watu na vitu vingine inaelea juu ya bahari zikikuja kwenye ufuo.

Watu wawili wamesimama, ameshikanisha mikono huku amevaa nguo nyeusi, yule mwengine ana nguo ya samawati na tai nyekundu, ameshikilia kalamu, kitabu, wanatizama mbele.

Barabara haina mtu wala kitu, kule mbele kuna magari mawili yameegeshwa jumba kubwa refu lenye mengi na mlango, na kuna nyaya za umeme pia.

Watu wawili wanapambania mpira. Aliyekushoto anao, amevalia sare za rangi ya kijani kibichi na soksi na viatu vyeusi, wa kushoto amevaa yake ina mistari iliyotoka kushoto kwenda kulia.

Kule baharini kuna kitu kisichoonekana vizuri. Maji yako sehemu ya katikati. Upande wa juu kuna anga iliyo na mawingu ya rangi nyeupe huku mchanga wa hapa mbele uko.

Mchanga unaonekana umetapakaa kwote, kuna nazi changa mbili juu yake, kuna vijitivijiti kila sehemu na mabonde huku na kule katika sehemu hio.

Shehena za konteina ndefu zimejipanga katika maeneo haya. Zingine zikiwa juu ya zile za chini na kuna bahari kule mbele inaonekana.

Tuktuk yenye rangi ya njano na kioo kilichochomoza imeelekea mbele kwenye lami nyeusi. Kando kuna gari jeupe lililoegeshwa na kuna nyasi pia.

Watu wengi waliovalia mashati ya njano na suruali nyeusi, wana soksi na viatu miguuni, wako juu ya uwanja wenye nyasi za kijani.

Vyakula vimeandaliwa vingi. Sahani zikiwa zimepangwa mistari mistari. Zina rangi tofauti tofauti. Kuna wanawake walioinama mbele.

Watu wanatembea wakielekea sehemu tofauti tofauti. Kuna matatu na magari mengine yameegeshwa. Jumba kubwa la ghorofa liko kando na lina mabango.

Basi refu la rangi ya samawati na nyeusi juu limeandikwa, "Cool," limesimama kando ya jumba.

Halaiki ya watu wengi wanaume kwa wanawake wengine wanavitambaa kichwani wamesimama mbele ya jengo la kanisa wakitazama pande huo.

Watu wamejaa sana huku wakionekana kushangilia. Mikono imenyoshwa mbele mingine juu, wamevalia mashati yenye rangi nyeupe na blue .

Kuna wanawake tofauti waliojitanda kwa kufunika nyuso zao kutumia mavazi meupe, wameacha tu wazi sehemu za macho. Kuna zile nyeusi na za rangi ya samawati.

Jengo la nyumba lililochakaa, limeezekwa makuti, mlango uko mbele. Miti imefungwa pamoja ikielekea juu na kando.

Barabara ndefu inayoelekea kwenye daraja ndefu, lililo juu ya mto uliopita chini yake kulia kwenda kushoto, uko na miti sehemu zote zake.

Mwanga unaonekana kwa mbali kwenye kivuli chake kwa maji bahari iko shwari na mawingu yametapakaa kuna sehemu moja nyeusi.

Ngamia amesimama ni mrefu, ana uso mpana anatizama kwa pande zote mbili, amefungwa kamba shingoni ako na zulia kwenye mgongo wake.

Jengo hili la kanisa lililoandikwa St Johns Kaloreni Giriama likorefu na lionachuma zilizounganishwa pamoja. Kuna nyasi hapa mbele mti sehemu yake ya kushoto.

Mchanga, kunaonekana na vipande vya vijiti vyeusi vilivyotapakaa, mbele yake kuna nyasi za kijani, mti wa mnazi mrefu wenye matawi umeinama sehemu moja.

Pembe imewekwa juu ya kifaa flani. Kando yake kuna nyororo nyeusi fupi. ukisonga nyuma kidogo, kuna karatasi nyeupe yenye maandishi ambayo ni ya rangi isiyoonekana vizuri.

Mzunguko wa barabara moja ikiwa chini ingine imepita juu iko na sehemu zilizojaa nyumba kulia na kushoto na miti iliyoenea kwote.

Duka la kuuzia vitu linaonekana likiwa na bidhaa za rangi nyekundu, manjano, samawati, na nyeupe, limepangwa katika hali nzuri.

Jua linaonekana kuelekea machweo. Bahari iko shwari, na maji yamekuja hadi ufuoni. Mwanga fulani unamulika sehemu ile.

Ndege nyingi zimesimama katika uwanja huu. Kuna zile nyeupe, moja iko na mkia iliyopakwa rangi nyekundu. Kule kushoto gari limesimama.

Mchanga ulio na vipande vya vijiti vyeusi vyeusi unaelekea kwenye majengo yaliyoezekwa paa za makuti. Minazi pia iko hapo kando yake.

Tuk tuk ya rangi ya samawati iko kwenye barabara iliyopakana na minazi iliyo mirefu. Kushoto kuna miti mingi ya kijani juu anga ni ya samawati.

Mtu anaogelea kwenye maji huku amevalia nguo nyeusi. Kuna jahazi linapita mbele yake likielea juu ya maji. Ina sehemu kubwa nyeupe. Watu upande wameketi upande wa chini.

Magari mawili, moja mbele lingine nyuma. La kwanza lina rangi ya fedha, linalofuata liko leusi. Yanatembea juu ya barabara.

Mtu aliyevalia shati ya rangi ya samawati Ako kule mbele ya lile jengo huku akitazama jumbe hili lililo la kitambo na njama ikipita hapo mbele.

Gari la basi refu kubwa lenye madirisha meusi na rangi ya kijani, limesimama kando ya barabara, liko na watu pale mlangoni na mbele kuna jaa la takataka la samawati.

Kuna feri mbili zinaelea juu ya maji. Upande wa kulia kuna meli inayoelekea kushoto. Anga iko shwari na mawingu yanaonekana yametanda.

Ufuoni wa bahari kuna viti viko pale kando. Mtu anakunywa maji kutoka kwa chupa, ilhali ameegemea pengine. Kuna ngamia na watu wawili juu yake.

Madau yaliyochakaa yako kwenye mchanga, ambao una taka taka kadha kadha nyeusi. Nyuma yake kuna miti mifupi, na mbali kuna anga.

Ufuo wa bahari unaonekana kwa mbali, na anga iliyo nyeupe na samawati. Huku miti ya minazi ikionekana mirefu, na vichaka kando yake.

Kioo cha gari kinaonekana sehemu ya kulia chini, huku mbele tukiona vifaa vilivyosukwa vimepangwa kulingana na ukubwa, na pia viti vilivyotengenezwa vipo.

Gari kubwa la kubebea mizigo lenye magurudumu mengi, limebeba kifaa kizito chenye maandishi, "CAT" juu yake.

Sehemu ya kufanyia biashara iko na vyumba vya chini na vya juu. Kuna maandishi ya Mpesa yaliyo katika mahali palipoandikwa pekundu na pa kijani.

Kando ya bahari tunaona mchanga upande wa kushoto, mkono wa kulia kuna maji yaliyokuja karibu na ufuoni, mbele zaidi tunaona miti kwa umbali.

Kibanda cha sehemu za kupeana huduma lililobandikwa aina ya rangi mbili; nyekundu na ya kijani kibichi na maandishi meupe ilhali kwenye mlango kuna msichana aliyevalia suruali ndefu nyeusi na shati jeupe.

Tuktuk nyingi zenye rangi nyekundu na njano zinazoonekana zimebeba watu ambao wanashangilia, mmoja ameinua mikono juu mwingine ameielekeza kushoto na kulia.

Dau liko kwenye bahari linaelea. Ufuoni kuna mchanga unaonekana na taka zilizojikusanya zikiwa nyeusi katika sehemu tofauti tofauti.

Chumba hiki kina zulia la rangi nyekundu na mistari fulani ya aina ya dhahabu, kuta zake zimepangwa kwa rangi nyeupe na rangi ya kijani, kuna mlango mdogo kule mbele.

Kuna kioo cha gari. Sehemu ya kushoto kuna aina ya majani ya kijani. Mbele kabisa kuna geti la kijani na ua umezunguka mweupe.

Jumba hili si refu sana. Liko na madirisha manne upande wa kushoto. Kuna mlango. Kuna mimea mbele yake na ni la rangi nyeupe.

Jumba refu la makuti kutoka kulia hadi kushoto. Lenye ukuta mweupe. Nje kuna viti vimepangwa vizuri pamoja na meza.

Viatu vimepangwa kutoka kulia kuelekea kushoto, katika mistari kama mitano, vingine vikiwa vikubwa na vidogo. Rangi tofauti tofauti, ikiwemo nyekundu, nyeupe, nyeusi.

Mlango uko wazi, umefunguka sehemu mbili. Kuna mtu aliyesimama amevalia kanzu. Ako juu ya zulia jekundu na kuna dirisha linaloleta mwangaza.

Gari la kubebea mizigo lililoandikwa, "Wide Load", limesimama katika sehemu ya kuwekwa mafuta, liko na shehena juu na limefunikwa hema.

Jumba refu yenye maandishi ya kijani na lenyewe ni jeupe, lililoandikwa Masjid Konzi. Upande wa kushoto chini kuna mwavuli mwekundu.

Vyombo tofauti tofauti vinauzwa na vimepangwa. Vingine vimeketi na kuna vile viko juu ya vingine. Kuna meza, chini yake kuna vifaa vingine.

Gari lililobeba vitu vizito juu yake linaonekana na maandishi yaliyoandikwa juu ya sehemu nyeupe. Kuna vitu vya rangi ya bluu na liko na magurudumu mengi na sehemu ya kubebea.

Baharini kumejaa watu wengi wakiogelea na wengine wamesimama. Ilhali huku mbele kuna dau kadhaa zinazoelea juu ya maji.

Kuna barabara na ukipita mbele yake kuna aina ya ua la miti mifupi iliyokijani na mbele zaidi kuna nyumba iliyo na paa refu lililowekwa makuti.

Feri imefika ukingoni, pikipiki nyingi zenye waendeshaji zinaonekana zikiondoka, kuna bahari huko nyuma yenye rangi ya samawati, na juu yake kuna vifaa vya rangi tofauti.

Tuko sehemu ya juu tukiangalia bahari kwa umbali iliyo na rangi ya samawati huku ikipakana na miti ya rangi ya kijani na kifaa kikiwa kule baharini aina ya dau.

Kulia kuna kio cha gari, kushoto kuna miche iliyo pandwa kwenye chupa zilizo katwa zilizo chini ya kivuli chenye hema ya rangi ya samawati na zimejipanga kuelekea mbele.

Kuna watu, spika, msalaba, zulia jekundu na televisheni iliyowekwa kwenye ukuta na sakafu iliyo kuja hadi huku mbele.

Mto mrefu ambao unaelekea sehemu ya mbele, uko na miti upande wa kulia na sehemu ya kushoto. Juu angani kuna ndege inayopita.

Gari moshi linakuja mbele, kuna kreni kubwa ya rangi ya samawati, kushoto tunaona mnara ulio wa rangi nyekundu na nyeupe.

Mtu anaogelea huku akitumia mpira. Kuna pikipii ya majini imesimama peke yake. Bahari imetapakaa hadi kule mbele na kunaonekana mbali.

Barabara kuu ya kupita magari, tunaona aina ya mfano wa birika, ililosimamishwa kwa ustadi, upande wa mbele zaidi, kuna jumba lililozeeka sana.

Konteina ya kubeba mizigo inaonekana juu ya sehemu ya gari lililo jeusi na kuna ingine iliyojificha ya rangi ya samawati na tunaona mbingu ikiwa iko nyeupe kabisa.

Bahari inaelekea kule kuliko, daraja kubwa linaonekana likiwa na gari juu, lakini mbele zaidi utaona miti ya rangi ya kijani.

Jumba kubwa, linaonekana likiwa liko limemulikwa vizuri. Kuna zulia chini yake, juu kabisa tunaona kiyoyozi kilichosimama na nguzo zake pia ziko imara.

Glasi inaonekana ikiwa na mvinyo wa rangi nyekundu, kando yake kuna maandishi meupe kwenye sehemu nyeusi ikisema excessive consumption of alcohol is harmful to your health .

Wacheza ngoma wamejipanga katika safu ya mbele na nguo tofauti tofauti wakicheza. Nyuma yao kuna watu wameketi na wako kwenye jumba kubwa.

Miti tofauti ya kupendeza na ua lililojengwa kwa ustadi, linaonekana mbele yetu na kuna ngazi. Juu kabisa kuna mawingu meupe yaliyotapakaa.

Watu wawili wameketi kwenye jumba upande wa kushoto ilhali mmoja amesimama. Kuna tuktuk barabarani. Kuna nyaya za umeme zinaonekana sehemu ya juu.

Watu wengi wamejaa. Wengine wameketi sehemu ya juu na kuna wale wako sehemu ya mbele. Mmoja amenyosha mkono upande wa mbele na mwengine anatizama sehemu ya kushoto.

Watu wameinama na mashati tofauti tofauti ya rangi kadhaa buluu, nyeupe, nyeusi na kadhalika na wako kwa mistari mistari.

Pikipiki zinaonekana zimesimama, na moja iko na mtu kando ya jumba refu sehemu ya kushoto. Na liko na rangi ya samawati na mawingu yanaonekana.

Watu ni wengi sana wameketi wakiangalia sehemu ya mbele. Kuna kibarabara kidogo katikati yao huko kuna madirisha na rangi tofauti tofauti.

Barabara iliyoegeshwa magari upande wa kushoto, iko ndefu kuelekea mbele. Nyaya za stima zinaonekana upande wa juu sana, wenye jengo jeupe.

Jumba lililo na sehemu ya chini na ya juu, liko na geti lililotengenezwa kwa mbao. Kuna ua la matofali, na miti ya rangi ya kijani.

Tunaona madirisha mawili, kwenye jumba hili jeupe. Juu yake kuna michoro ya mviringo na nyuma zaidi kuna jengo la aina ya chungwa lililo kubwa zaidi ya hili.

Ua linaonekana hapo mbele, huku vijiti vilivyopangika kwa kushikana pia vipo. Kando tunaona vitu aina ya rangi kijani na vijiti vilivyotapakaa.

Juu ya maji kuna feri mbili, kushoto na kulia zinaelea. Kule mbali zaidi tunaona majengo kadhaa marefu yakiwa upande upande.

Kuna dau lenye rangi sehemu mbili, ya juu ikiwa ni ya bluu, chini nyekundu iliyochakaa. Iko juu ya mchanga na kuna takataka hapo karibu.

Watu wengi wameketi kwenye viti huku wakitizama mbele. Wamevalia mashati meupe. Wanamsikiza mtu aliye jukwaani akiongea kuhusu kitu fulani, na nyuma yake kuna mabango aina tofauti tofauti yamewekwa.

Mbingu iliyo rangi ya samawati, inaielekea gari la basi lililo barabarani liko na magurudumu ya mbele na ya nyuma ilhali kuna mtu ambaye kivuli chake kinaonekana upande wa nyuma.

Kiti cha samawati kinaonekana miongoni wa watu waliosujudu. Wote wako kwa tema zilizosimama za rangi nyeupe na zimeelekea kuangalia upande wa juu.

Gari moshi la kubebea abiria limesimama. Liko na madirisha kadhaa. Limepakwa rangi tofauti tofauti mojawapo ikiwa rangi ya chungwa na hizi zingine ni za mistari kuelekea upande mmoja.

Bango linaonekana likiwa limeandikwa maandishi tofauti tofauti na likiwa na rangi ambazo pia hazifanani, limesimama, limepakwa rangi nyeupe, nyuma yake kuna miti tofauti tofauti.

Jumba kubwa lililo na maandishi sehemu ya kulia, liko refu kuelekea angani kuliko na mawingu na rangi za bluu kadhaa.

Meli iliyobeba vitu inaelea juu ya maji, huku ikielekea sehemu ya kulia. Juu angani kuna mawingu meupe na rangi ya buluu iliyochakaa.

Watu wamesimama ufuoni, kuna maji ya rangi ya samawati, kuna ngamia alielala chini na kule mbaali pia tunaona maji.

Mifupa ya mnyama wa kale inaonekana imewekwa mahali palipo pa juu, ambapo imeshikiliwa na sehemu iliyo ya rangi nyeusi. Kuna paa lililogongwa kupitia mbao, na liko chini ya mti.

Watu wanashangilia na upande wa mbele kuna safu ya watu kadhaa. Wakati huo wa nyuma watu wameketi huku tukimwona aliyevalia nguo ya kijani kibichi upande wa kushoto akiwatazama wale walio hapo mbele ilhali mmoja wao amenyoosha mkono kuelekea mbele.

Mtu anatembea kwenye ufuo wa bahari huku maji yakimsogelea upande wake wa kulia. Anatembea juu ya mchanga. Ukiangalia mbele yake ni kama bahari inakutana na mbingu na juu inaonekana ikiwa rangi ya samawati.

Madau yaliyo na sehemu tofauti refu yanaonekana juu ya maji ya rangi ya samawati, yameangaliana. Mbali zaidi kuna kijani kibichi kama miti.

Tuktuk inapita bango lililoandikwa, "Jacaranda Indian Ocean Beach Resort," ambayo upande wa kushoto kuna ua jeupe na miti.

Ndege nyeupe iliyoandikwa Jambo Jet, imesimama na kunaonekana wahudumu wawili hapo kando yake, ukitazama mbele zaidi utaona jumba na kuna abiria wanaoelekea upande huo.

Dau liko na sehemu tofauti tofauti. Kuna kamba zilizofungwa kuelekea sehemu ya nyuma, moja nyeusi, nyingine nyeupe na iko kando ya bahari.

Mtu aliyevalia nguo za rangi ya samawati na nyeupe ameshikilia kipaza sauti anaongea, kando yake kuna mtu anatazama nyuma kuna wengine waliosimama wima.

Mwanamke aliyejitanda kichwani kitambaa cheupe, anapita kati kati ya nyumba mbili, zilizoezekwa makuti, na kuta zilizojengwa juu.

Watu wamesimama, wengine wameketi kwenye viti vyeusi, kuna tarakilishi, kuna maandishi yanaonekana, nembo iko pale kwenye ukuta pia.

Jukwani watu wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu na meza zilizowekwa chupa za maji, kuna kiyoyozi pale nyuma yao na bendera hapo kando.

Watu wameketi kwenye jumba ila hali wengine wamesimama na kuna maandishi meusi mekundu na ya kijani yanayosema, "Huduma Centre, GPO, Nairobi".

Daraja refu linaonekana kupita juu ya bahari. Kuna magari juu yake yanayokwenda sehemu ya mbele na nyuma, kuna bango katikati na miti mingi.

Mtu anatembea ufufuoni mwa bahari huku ameshikilia kamba iliomshika mbwa wake. Kando yake kuna mwingine ameketi. Hapa karibu na sisi tunaona miti mitatu ya aina ya mnazi.

Watu wanne wenye tabasamu usoni na nguo zilizofanana zilizoandikwa Kenya, na maandishi ya nambari tofauti. Mmoja akiwa ameshikilia mipira miwili.

Jumba refu liko na viti upande wa kulia na kushoto. Pale mbele kuna zulia jekundu, msalaba unaonekana, madirisha yako wazi pia.

Watu wameketi wanahudumiwa, hapa mbele kuna mwanamke amemshika mwanamume mkono, huku sehemu yake ya kulia ikibonyeza kitu fulani hapo mbele.

Makontena mengi ya rangi ya samawati, njano na nyekundu yamejipanga huku tukiona jua likiwaka juu angani na vifaa vilivyoinuka.

Watu waliosimama na majoho meusi, wanafungua vitabu vilivyoko mbele yao kwenye meza, na wanazitizama kwa makini.

Tunaona kitu kama mchanga na takataka za aina mbali mbali ziko kando sako kwa bako na kitu hiki kinaonekana kuwa vitu visivyoweza kuelezeka kwa ufasaha lakini pia vinaonekana vizuri.

Mtu aliyevalia koti la rangi ya nyeupe bluu, suruali nyeusi, na viatu. Ameinama kuelekea mbele. Anaonekana na kikapu na kuna vitu tofauti.

Geti la chuma lenye vyuma vilivyosimama na vina nafasi. Mbele yake kuna jumba refu lenye rangi nyeupe na ya kijani vikiangalia juu.

Maji yamekuja hadi ufuoni wa bahari na kutengeneza sehemu tofauti kwenye mchanga. Yanaonekana yameenda mpaka mbali, na kule mbele kuna vitu vyeusi.

Jengo linaonekana kutoka sehemu ya juu. Lina milango miwili na vitu vilivyoning'inia juu. Kushoto kuna ua lililopangika leupe. Chini kuna vitu kama rangi ya njano.

Kuna kioo cha gari, huku tukiona sehemu zilizotengenezwa na paa za makuti, zimezuiwa na ua lililo la miti iliyopangwa.

Maji ya bahari yamekuja hadi ufuoni. Tunaona watu wengi wamesimama kwenye mchanga kando, na kuna miti iliyo sehemu ya mbele, na ni mirefu.

Mtu aliyevalia suti ya rangi ya bluu, anaongelesha watu walioketi kwenye viti na mashati mekundu. Huku sehemu ya nyuma kuna maandishi meupe.

Tunamwona dada ameketi kwenye chumba au meza ya mapokezi ilioandikwa Information Desk ya huduma kenya ilhali mfanyikazi mwengine amesimama hapo kando yake, na sehemu ya nyuma tunamwona mwanaume aliyevalia suti.

Halaiki ya watu inaonekana imeketi huku kuna wengine ambao wamesimama, upande wa kulia akiwa ni mwanamume aliyevalia suti na tai na shati, upande wa kushoto akiwa mwanamke akiwa amevalia joho lililo na rangi nyekundu na amesimama.

Nyumba inaonekana katika sehemu ya nyuma, huku mbele kukiwa na miti, nyasi na sehemu tofauti tofauti zilizozonganyikana rangi, na kwa umbali tunaona sehemu iliyo nyeupe.

Mbingu ya samawati yenye mawingu meupe iko juu ya jumba refu jeupe, lenye kando ya gari lililoegeshwa na mtu anayetembea akiwa na shati jekundu.

Jahazi liliko juu ya bahari iliyo katika rangi ya samawati, na kule kwa umbali tunaona vitu kama miti iliyo na rangi ya kijani. Linaelea pole pole ikiashiria ya kwamba hakuna upepo baharini.

Jukwaani kuna mazulia kadha wa kadha, na michoro iliyo tofauti tofauti. Na pazia nyekundu, kuna kiti cheupe hapo mbele.

Chini ya miti ya kijani kibichi kuna vitu vilivyosukwa kwa mikono kama vile vikapu na kadhalika. Pia kuna viti hapo kando yake ambayo zingine ni nyeupe.

Gari la kubeba mizigo linaonekana likipita karibu na taa ndefu kwenye barabara inayoelekea mbele huku imepiga corner sehemu moja.

Watu wanatembea huku wakitabasamu. Wako mbele ya jumba kubwa. Mmoja amevaa tai nyekundu. Wakona mashati meupe na viatu vyeusi.

Tunaona namba mbili kubwa, gari moshi, watu wako nje wamesimama na kuna sehemu ya kulia iliyo na vitu vilivyosimama vyeupe.

Boti iliyoandikwa Moha, yenye paa la rangi ya samawati. Imebeba watu waliosimama na inaelea juu ya maji. Huku hapa mbele kuna binti aliyesuka nywele, na kifaa cha kuogelea usoni.

Vyumba tofauti tofauti vilivyojengwa kwa asili ya kiafrika, vimeezekwa makuti juu. Zingine zina milango ilhali kuna zile hazina. Mojawapo iliyo ya pili kutoka upande wa kushoto, imezungukwa na zulia la rangi ya samawati.

Wapiga ngoma bila nguo za juu wamevaa kofia nyekundu wameshika mikono yao ikigonga sehemu ya juu ya kifaa hicho. Mbele yao kuna watu wanaocheza.

Watu wamepiga magoti katika mstari mmoja na nguo rangi tofauti tofauti kama nyeupe, njano na bluu. Kuna yule amevalia kofia.

Watu wanatembea kuelekea mbele, wako pamoja na chini ya hema jeupe, kuna jumba refu lililo na maandishi ya kijani, limeandikwa, "Masjid".

Gari refu la kubeba shehena iliyofungwa na makaratasi meusi, iko na magurudumu mawili sehemu ya nyuma, na mawili upande wa mbele, na liko chini ya kitu fulani.

Jumba hili liko na taa zinazowaka tofauti. Kuna viti sehemu nyingine. Kuna picha zilizowekwa juu ya ukuta na kuna paa inaonekana.

Gari la kubeba mizigo linaonekana refu likiwa na container ndefu juu yake, likielekea sehemu ya mbele na kando yake kuna mengine.

Mtu aliyevalia kofia kichwani, ana shati la rangi ya blue , kaptula nyeusi, hajavaa viatu, mkononi ameshikilia mfuko wa rangi ya kijani, anatembea kando ya ufuo.

Watu wamesimama sako kwa bako. Mmoja aliye mwanamke aliyevalia miwani anaonekana kuongea huku ameshikilia kitu mkononi.

Duka hili linauza nguo, mashati, mishipi tofauti tofauti, na kuna vibonzo waliovalishwa nguo ili kuonyesha zinavyokaa zinapovaliwa.

Bango lililo hapa liko na maandishi meupe yaliyo kwenye kifaa kinachong'aa yenye rangi nyeupe na yanasema, " This Church".

Tarakilishi iko juu ya meza, kuna projector kando yake, kumetandikwa kitambaa chekundu. Watu wameketi katika safu tofauti tofauti kutoka mbele hadi nyuma.

Juu ya maji, feri iliyobeba watu na mizigo inaelekea upande wa mbele huku ikiwa juu ya bahari na kando kabisa tunaiona miti iliyo na upeo wa sehemu ya mbali.

Jengo jeupe na sehemu ya juu iliyo na rangi ya bluu, chini ikiwa ni nyekundu, yenyewe iko nyeupe, ina maandishi ya kiarabu.

Ni masaa ya jioni, jua linaonekana kwa umbali sana, hadi kivuli chake kinaonekana katika maji ya bahari. Dau liko pale pia. Huku nyuma kuna mchanga.

Vyakula vimeandaliwa na kuwekwa katika vitu tofauti tofauti. Kuna za blue za vitu za kufunika. Kule kwa madirisha meupe, kuna rangi za kijani.

Ni usiku, taa zinawaka. Kuna vigari vidogo aina ya tuktuk vilivyosimama, kimoja cha rangi nyekundu upande wa kulia, na vingine kadhaa sehemu ya kushoto.

Sehemu ya aina ya mlima iliyo na vitu kama mapango, ikona rangi iliyochakaa. Inaonekana imechoka kwa sababu ya muda na iko na sehemu zilizo nyeusi.

Watu wamo kanisani na tunaona maandishi yalioandikwa "MAVUNO CHURCH" wameketi kwenye viti. Upande wa mbele kuna mwanaume aliyevalia suruali ya rangi ya buluu, shati jekundu, viatu vyeupe na amekaa juu ya kiti cha kijani kibichi.

Jumba lililondikwa, Huduma Kenya, linaonekana likiwa na watu waliosimama mbele. Kuna askari aliyevalia nguo za kijani kibichi. Kuna sehemu kulia, liko na gari.

Tanki kubwa jeusi limeshikiliwa na kifaa kama chuma, na kuna ngazi sehemu ya kulia. Huku chini yake kumejengwa kengine.

Gari moshi limesimama. Kuna mnara mrefu kule nyuma na paa la rangi ya samawati. Kuna abiria wengine wanatembea wakikuja mbele.

Kando ya mchanga ulio mweupe na sehemu kadhaa nyeusi kama takataka kuna jumba huko mbele. Miti mingi ya kijani imezunguka.

Picha zilizochorwa kwa ustadi ziko na rangi tofauti tofauti: kijani, hudhurungi, samawati, na ziko kuelekea upande wa kulia.

Feri hii iliyo na sehemu ndefu tofauti tofauti inaelea juu ya maji iko na rangi ya nyeupe na samawati. Sehemu ya mbali iko na majengo mengi.

Magari tofauti tofauti yameegeshwa chini ya zulia fulani kuna jumba refu hapo mbele na miti sehemu ya mbali na kioo cha gari hapa karibu.

Barabarani kuna gari jeupe mbele, upande wa kulia kuna jumba refu na ua, 𝑠ehemu ya kushoto kuna miti mirefu ya kijani.

Miti mirefu ya minazi inaonekana nyuma ya jumba lililojengwa kwa makuti, mbele yake bahari imesonga hadi ulele na inaonekana.

Mashua iko juu ya maji inaelea. Bahari iko shwari imetulia na mbingu iko na mawingu machache sana na iko tu juu.

Mtu amesimama amevalia kanzu nyeupe. Ameweka mkono juu na kofia kichwani. Watu wengi wameketi chini ya hema. Kuna zulia la rangi nyekundu.

Watu wengi wanaonekana wakitazama mbele mmoja amefungua mdomo. Mwingine mwenye shati la buluu ametizama kuna yule ako na firimbi mdomoni.

Kuna watu wameketi chini ya kivuli, kando kuna pikipiki, karibu na sisi kuna kioo cha gari, sehemu ya kushoto kuna moshi unaoonekana ukitoka katika jumba hli.

Gari la kubeba mizigo limebeba gari lingine juu. Kule nyuma kuna mnazi unaonekana. Kando yake kuna jumba refu linalojengwa.